Mtoto amelala kitandani kilicho funikwa na neti ya mbu akiwa amevaa mavazi ya bluu na nyeupe na bangili mkononi. Shuka ya kijani na mto wa bluu vimepangwa vizuri huku dirisha lenye grill linaonekana nyuma. Mandhari huonyesha ulinzi dhidi ya mbu na hali ya utulivu wa nyumbani.

Wafanyi kazi wawili wakiwa wamevaa makoti meupe wanashughuluka katika chumbaa Chenye nuru nyingi, mmoja wao anasimama karibu na dirisha akishughulika na vitu kwenye rafu huku mwingine akiwa ameketi kwenye meza ndefu akisoma nyaraka. Dawa na vifaa vingine vya matibabu vimetawanyika kwenye meza meupe ikionyesha mazingira ya kituo cha afya.

Mgonjwa amelala kitandani akiwa amefunikwa shuka. Mkono wake umefungwa kifaa cha kipimo cha shinikizo la damu na kifaa cha kidoleni cha kuangalia mapigo au oksijeni. Pembeni kuna mashine ya uchunguzi wa kiafya yenye nyaya na vifaa vya matibabu. Mandhari inaonyesha mazingira ya hospitali ua chumba cha uangalizi wa karibu.

Gari la kliniki la rununu, limeegeshwa kwenye eneo la nyasi likiwa na maandishi Beyond Zero Mobile Clinic na alama ya msalaba wa buluu ikionyesha ni gari la huduma za afya, kushoto kuna hema jeupe ambapo watu wamekusanyika, huenda wakipokea huduma au maelezo.

Gari aina ya Landcruiser limeandikwa neno Ambulance linaivuta kliniki ya kusafiri iliyoandikwa Mobile Clinic . Kliniki hiyo ni kama trela kubwa lenye magurudumu manne, mlango na madirisha. Maandishi ya shirika la AMREF na Beyond Zero yanaonekana pembeni. Eneo hii la udongo mwekundu na miti nyuma.

Dawa ya mswaki nyeupe inabanikwa juu ya mswaki wenye nywele safi nyeupe . Mkono unaoshika chupa ya dawa unaonekana ukibonyeza kwa uangalifu . Mandhari ni safi na yenye mwangaza hafifu ikiashiria maandalizi ya usafi wa kinywa asubuhi au kabla ya kulalal.

Mtu aliyevalia glavu za buluu, barakoa ya upasuaji na koti ya kijivu anashikilia mfano wa meno matatu yaliojikita kwenye tishu za mzizi. Mfano huu unaonyesha mizizi ya meno na muundo wa fizi kwa ajili ya elimu ya anatumia ya meno.

Mkono wenye glavu unashikilia kifaa cha kuchimba meno kikielekezwa kwenye meno ya mgonjwa. Kifaa hicho kinang'aa ikiashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa katika matibabu ya meno. Madhari ina mwangaza wa kutosha. Sehemu ya nyuma inaoneysha vifaa vingine vya kliniki.

Mtu aliyevaa vazi la bluu anashika vifaa vya meno kwa ustadi mkono mmoja ukiwa na kioo cha meno na mwingine ukiwa na kifaa cha kuchunguza. Mandhari ya nyumba imefifia ikionyesha mazingira ya kliniki ya kisasa.

Mswaki wa bluu umeshikiliwa kwa karibu na mdomo wa mtu aliyeanza kupiga mswaki. Nywele zake zinaonekana sehemu ya juu, huku uso wake ukiwa kwenye mwangaza hafifu. Msokoto wa mswaki unaonyesha utunzaji wa meno, huku povu ndogo likiwa nimeanza kuonekana.

Mdomo wa mtu mwenye tabasamu kubwa unaonekana ukionyesha meno meupe yaliyo nadhifu, uso umegewanywa kwa mstari unaoashiria tofauti ya kabla na baada ya huduma ya kusafisha au kung'arisha meno. Ngozi inaangaza na tabasamu linaonyesha furaha na afya ya kinywa.

Picha ya kieksirei ya meno inaonekana kwenye skrini kubwa. Meno ya juu na ya chini yanaonekana wazi na vilio vya chuma vinaonekana baadhi ya mahali. Vidole inaonekana kwenye eneo fulani labda ikionyesha tatizo au matibabu yanayohitajika.

Mdomo ulio wazi unaonyesha meno meupe yakiwa na mwanga katikati ya meno mawili ya mbele. Rangi ya ngozi ni nyeusi ikionyesha mdomo wa mtu mwenye asili ya kiafrika. Mdomo inaonekana imetabasamu kidogo ikionyesha furaha au hali ya kawaida.

Wahudumu wa shirika la msalaba mwekundu wamevaa mavazi rasmi yenye nembo ya shirika hilo wakijaribu kuokoa au kusaidia wakati wa mafuriko makubwa. Maji yamejaa hadi kufunika sehemu kubwa ya ardhi huku miti ikiwa imezingirwa na mafuriko. Hali inaonyesha janga la dharura na juhudi za kutoa msaada wa haraka.

Mwanamke aliyevalia mavazi ya kitamaduni ya rangi angavu anatoa tabasamu kuwa akizugumza na watu walio karibu na yeye. Mmoja anaandika kwenye daftari akiendesha mahojiano au ukusanyaji wa taarifa. Mandhari ni ya kijijini na watu wamevalia mavazi ya kawaida. Mazingira yanaonyesha mshikamano na mawasiliano na ya kijamii.

Gari kubwa jeupe limeegeshwa pembeni ya barabara likiwa na bango linalosomeka, WF aid Kenya emergency crown twenty twenty one. Watu kadhaa wamesimama karibu mmoja akiwa amevaa koti la usalama na mwingine akibeba furushi. Mifuko na sanduku ya msaada imepangwa mbele ya gari.

Watu watatu wanatembea kwenye eneo lililofurika maji. Maji yakifika magoti yao. Mtu wa katikati ameshikiliwa na wawili wa pembeni wakimsaidia kupita kwenye maji. Nyuma kuna majengo kadhaa na kundi la watu waliokusanyika juu ya ardhi kavu wakitazama.

Mtu aliyevaa koti jeupe la maabara anasimama kwenye eneo la kuchakata sampuli huku vifaa na mashine mbali mbali vikiwa mezani . Viti vya maabara vinaonekana pamoja na friji iliyoandikwa bio hazard ishara ya tahadhari ya usalama na maabara. Mazingira ni safi na tulivu na yanazingatia taratibu kali za kiafya.

Sanduku jeusi lenye muundo wa chuma lina kifaa cha uchunguzi wa macho wa aina ya thermoscope .Kifaa kina mpini wa cylinder na kichwa chenye dayali ya kurekebisha lenzi .Karatasi mbili zenye nembo la Qualab ziko ndani zikionyesha asilia ya kifaa hicho.

Chumba cha maabara kina viti, meza na vifaa vya kuhifadhia kama friji na incubator . Kifaa kilicho katikati kina mlango wa kioo unaonyesha rafu kadhaa za ndani na paneli ya juu yenye vibonyezo vya kidijitali na kipimo cha joto. Pembeni, kuna friji jeupe lenye onyo la hatari. Ukutani kuna maandishi Clean Bench Documentation Area .

Silinda nne za gesi labda oksijeni, zimepangwa kwa urefu tofauti kwenye sakafu iliyotiwa vigae. Silinda ndefu zaidi iko upande wa kushoto, huku zile fupi zikifuata hadi kulia. Kila silinda ina kofia nyeupe juu na inaonekana ziko tayari kutumika. Dirisha lenye nondo linaonekana nyuma.

Kifaa cha kupimia sukari mwilini kimepangwa vizuri kwenye meza. Katikati kuna mita yenyewe ikiwa na onyesho la dhibiti linaloonyesha namba. Pembeni kuna vipumbashio viwili vya vipimo, vikiwa vimeandikwa On Call Plus Blood Glucose Test Strips. Muundo wa blue and nyeupe unatawala ukionyesha usafi na usahihi.

Mkono wa mtu unashikilia chupa ndogo yenye maandishi solution ikimaanisha kemikali ya haidrokloriki. Lebo ina nafasi ya kuandikia dose na muda wa matumizi na tarehe. Nyuma kuna vifaa vya matibabu kwenye glavu, sindano na chupa za dawa.

Mwanamke amekaa kwenye kiti cha ofisi akiwa ameinamisha kichwa chake juu ya kompyuta ndogo iliyo wazi. Amevaa shati la njano na suruali nyeusi akionyesha uchovu mkubwa baada ya kazi. Kombe la bluu lililojaa kinywaji cha moto limekaa kando ya kompyuta likisisitiza mazingira ya kazi yenye shinikizo.

Kopo la plastiki jeupe lina kifuniko cha kuzungusha, na limeandikwa Bentamol paracetamol tablet bp kwa maandishi makubwa. Ndani yake kuna vidonge elfu moja vya paracetamol , kila kimoja kikiwa na miligramu mia tano. Maelezo ya hifadhi ya mashauri kuweka mahali pakavu, baridi, chini ya nyuzi joto thelathini, mbali na jua, na watoto.

Mtaalamu wa afya amevaa sare ya bluu na barakoa akimpa chanjo mgonjwa aliyevaa shati la mistari na barakoa pia. Mezani kuna vifaa vya matibabu kama sindano, treyi na pipa ya taka. Mandhari ya nyuma inaonyesha ofisi ya afya yenye mpangilio safi.

Mikono miwili imelekezwa kwa mdomo wa mtu mmoja ukishikilia kifaa kidogo kinachoashiria shughuli ya afya, au usafi binafsi. Mandhari ya nyuma haina vitu vinavyojulikana, isikotika umakini kwenye tukio hilo.

Mtoto mchanga amelazwa juu ya shuka ya pinki yenye michoro ya duara za bluu na zambarau. Amekuwa amevalishwa nepi na kitambaa cheupe kifupi huku mikono yake ikiwa juu akipiga kelele. Mkono wa mtu mzima unamshika taratibu kidole chake labda kwa kumfariji au kumpa huduma ya afya. Mwangaza unamulika juu.

Kifaa cha kunawia mikono kilichotengenezwa kwa chuma kimesimama imara kikiwa na ndoo kubwa iliyo juu yake. Chini kidogo kuna beseni la buluu la kunawia na bomba la maji limeunganishwa na ndoo. Sabuni ya maji imewekwa kwenye chombo kidogo ikiwa tayari kwa matumizi.

Mguu unaonekana kuwa na uvimbe na alama ya kubadilika rangi karibu na kifundo cha mguu ikionyesha jeraha au kuchanika kwa kando. Eneo hilo linaonekana la rangi ya zambarau au bluu, dalili ya kuvuja damu ndani ya ngozi. Hali hii huashiria kuumia kwa kifundo cha mguu na huenda ikahitaji kupumzika au matibabu.

Mwanaume mwenye misuli anaonekana akijifunga kitambaa mkononi mwake akijiandaa kwa mapambano na ngumi au mieleka. Amevaa glavu ya blue mkono mmoja. Watu wengi wamekusanyika nyuma yake wakionyesha umati unashuhudia tukio hili.

Majani yenye rangi ya kijani kibichi yanachanua vizuri katika shamba lenye mwangaza wa jua kali. Mimea hii inaonekana kuwa na afya njema huku ikikua katikati ya vichaka na miti ya asili pembeni .

Mti mkubwa wenye matawi mengi na makubwa umeota katikati ya eneo lenye mimea mingi midogo. Majani yake ni ya kijani kibichi huku baadhi ya matawi yakiwa na sehemu zisizo na gome zikifichua mbao ya ndani.

Mzizi wa mti mkubwa umefunikiwa na majani ya kijani kibichi na mengine ya manjano kutoka kwa mumea wa kupandisha. Majani haya yamejikusanya kwa wingi kuzunguka shina yakitoa mwelekeo wa msitu mnene. Muundo wa gome la mti unaonekana wazi likionyesha uimara wa mti huo.

Shamba ndogo la nyanya limepandwa vizuri likionyesha mimea yenye nyanya ambazo bado hazijaiva. Miti midogo inayotumika kusaidia mmea kusimama wima. Kando yake vitunguu vimepandwa kwa mstari. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua ikionyesha mazingira bora kwa kilimo nchini.

Shamba limepandwa vitunguu kwa safu zilizo nyooka. Majani marefu ya kijani yakionyesha afya njema ya mimea. Mandhari ya nyuma ina miti mingi na vichaka ikiashiria eneo la mashamba lenye rotuba. Udongo unaonekana kuwa kavu huku sehemu nyingine zikiwa na nyasi na magugu machache.

Mimea ya nyanya imeota vizuri ikiwa na nyanya kadhaa za kijani zilizoning'inia kwenye matawi. Mimea hiyo imesimama kwa wima kwa msaada wa vikingi vya mbao na kamba zilizofungwa kwa ustadi. Anga ni safi na la bluu, miti ya mbali huongeza uzuri wa mandhari.